Daktari wa kutibu sikio anafanya kazi yake ya kumhudumia mgonjwa ambaye ako na shida ya sikio. Jinsi tunavyoona kuwa daktari huyu amefanya kazi yake akiwa kwa makini sana. Anajua kuwa sikio ni kitu ambayo inahitajika kuhudumiwa vizuri bila kukosea kitu jingine popote.

Mwuguzi ambaye amevaa barakoa na pia kuongeza miwani katika macho yake, ako na nia ya kumsaidia mama mtoto ambaye amekuja kupata matibabu yake anaongea na yeye ili aweza kujua jinsi ambavyo ugonjwa wake uliweza kumpata na jinsi ambavyo atakua...

Mahali kuna dawa ambayo yameweza kutumiwa anaeza kueka mahali hapa ili yaweza kuenda kueka mahali ambapo inapaswa ambapo inastahili, hivi wataweza kueka mahali ambapo ni rahisi kupatikana tena kama.

Hii ni dawa ambayo inamezwa mara moja kwa yote. Dawa ambayo, wakati wa kufanya tendo la ndoa, mwanamke hupewa kumeza ili aweze kuepukana na kupata mimba. Tunaona hii kwa vile ni maana wakati ambayo mtu hataki kupata mimba kwa haraka.

Watu wawili wameweza kushika mitungi ya gesi ambayo wameweza kutoa katika gari iliyo nyuma yao. Watu hao wameweza kuvaa barakoa wakijizuia na kuvuta hali ya gesi ambayo si poa, wanajikinga pia maisha ama wanakinga hali yao ya maisha.

Daktari anahudumia mama aliye na mtoto, anahudumia mtoto ambaye amezaliwa, anafanya hivi ili aweze kusaidia mtoto aepukana na magonjwa inayopata mwili yao, mbali wangali wachanga kama hii ni ya maana sana kwa watoto wachanga.

Madaktari wawili wa serikali, wanakazi ya kupima hawa watu aliyejoto katika mwili yao anatumia barakoa, iliwaweze kupima mtu ambaye ameweza kukaa chini kwenye kiti. Anatarajia joto yake ya mwili iwe kawaida.

Chupa iko na dawa ya kuchunga ama kuzuia ugonjwa wa COVID, hii ni ugonjwa ambayo iliweza kutapakaa sana mno katika nchii hii kubwa kenya na maeneo mengine. Dawa hii inasaidia kuzuia ama mtu asiweze kushikwa na ugonjwa hilo.

Daktari wawili wako katika nyumba moja, ambayo ni chumba cha kusalisha wakina mama. Tunaona kuwa kuna mama mja msito anatarajia masaa yake ifike, hapo pia tunamuona mtoto ambaye tayari amesha kuzaliwa.

Watu wamekusanyika mahali hapa ni watu wale ikiwa daktari ako na pia wamama wameweza kuketa watoto wao. Daktari anasaidia mtoto kupata chanjo ambayo chanjo husaidia mtoto kutopatwa na magonjwa inayoweza kukumba kwa maisha yake bado angali mchanga.

Wanaafya wameweza kuleta maji ili kuonyesha watu jinsi ya kunawa mkono ama kundumisha usafi wa mikono, pia asikari ameweza kuja hapa kuakikisha kuwa watu wanaoonyesha jinsi ya kufanya hivo wanadumisha amani na pia wako kwa kuzingatio walio halio.

Daktari anafanyia mgonjwa mazoezi ya miguu. Anahakikisha kuwa mgonjwa huyu anapata nafuu kwa haraka. Anafanya hivi akiwa na mlingo ya kuu mwili yake iweze kuzoea kelutembea. Miguu yake labda yameweza kuumia kwa njia ingine hivo ndo maana mazoezi inafanyika.

Daktari amelaza mgonjwa kitandani akijaribu kumsaidia. Mgonjwa huyu amelala kuonyesha kuwa ameweza kuumia mahali. Tunaona kuwa mgonjwa huyu ana barakoa pia. Kwa vile labda hali yake ya maisha ama hewa anayoitowa ni hali isiyo nzuri.

Muuguzi ameweza kumsaidia mama mtoto kupea chanjo mtoto kwa maisha yake kwa vile mtoto akiwa bado mdogo anaweza kupatikana na magonjwa mengi. Hivyo muuguzi anamsaidia mtoto kupata chanjo yake ili akuwe na afya ama akuwe na heri njema.

Dawa, iko mbele hapo, na sindano, ambaye inatumika kumpa dawa, mtu ambaye, ambaye ame, ako na ugonjwa fulani, dawa hii ni dawa ambayo inatumika sana, kwa watoto wadogo ili waweze kujikinga, na magonjwa ambayo inaeza kumpata hapo mbele.

Mzee huyu, ni mzee ambaye anafanya kazi yake ya mkono, akiwa na nia ya kutafuta ama kuyapangua dawa ya kienyeji, tunaona kuna miti ambayo amekatakata, hizi miti zenye dawa.

Mama mtoto ameeza kumwona mtoto wake ambaye ameeza kumzaa, tunaona kwamba anaweza kutendeka kwa wodi, mama ameeza ameeza kulazwa katika chumba cha kulaza wagonjwa pale hospitalini, anaona mtoto wake ambaye ameeza kuleta, hii inaashiria kuwa ni maana sana kupata watoto.

Daktari anafanya kazi yake ya kumpa dawa mtoto mchanga ambayo inaweza kumzuia mtoto apukane na magonjwa nase inayompata. Mama ya mtoto pia ameshika mtoto wake kwa mkono. Anaona jinsi ambavyo daktari anafanyia. Hivyo ndio maana apate nafuu.

Dakitari akona nia ya kumsaidia mtoto aweze kupata chanjo. Tunamuona hapo ameshika shindano kwenye mkono wake, na mtoto pia ameshikiliwa na mama kwenye mkono wake. Anaashiria kuwa chanjo ni ya maana kwa watoto, ili waweze kuepukana na magonjwa madogo madogo.

Chumba hiki ni chumba cha kuiva ama kuweka dawa. Madawa ambavyo huweza kutumika kwa njia mbingi. Tunaweza kupata dawa ya kuipathi mimea ama kuzuia mimea ili iweze kukua vizuri. Pia kuna dawa aina tofauti tofauti ambavyo huwezi kukosekana mahali hapa.

Daktari anafanya kazi ya kumdunga mgonjwa mbaya amekuja kusaidiwa hospitalini. Tunamuona kuwa ana hakuna nia ya kumdunga sindano kwa miguu yake wa kushoto. Mtu huyu amekuja akiwa na nia ya kupata mazibabu kwa haraka. Kwa ndio maana amekubali andungwe sindano.

Wale madaktari wamekaa mahali pamoja. Wanaona jinsi ambavyo ameweza kumshughulikia mgonjwa huyu hadi kupata matibabu. Mtu huyu ameweza kupona akapata na ku Na hivyo tunamuona kuwa anaweza kutembea na viti ambavyo inamsaidia.

Mama ambaye amejifungua mtoto, amelazwa bado chumbani cha ,katika chumba cha hospitali hii, pia kuna mwenye kiti anaye uania uongozi wa afya, anakuja hapa kumsaidia mama ama kumsafirisha mama kwenye wadi ya kawaida.

Hapa ni viwanda inavyofanyika kazi ya kuchanganya kemikali tofauti tofauti namwona Kuna mtu ambaye amejifunika sana kwa vile najua kiwanda hiki inaeza kusababisha hasara kwa mtu hasa kuingia kwenye maji ya binadamu ama mtu mtu kuvuta hali isiyo hiyo.

Daktari ako na nia ya kuhudumia mtoto changa ambayo tunamuona kwa mama yake ameshikilia kwa mkono. Hii ni ya maana kwa kuwa vile watoto wanaweza kusaidiwa namna hii wataweza kuepuka na magonjwa ambaye yanaweza kuwakumba hapo mbeleni. Hii inasharia kuwa watoto wote wasaidiwe chanjo.

Mzee mmoja amesimama kamshangaa. Ameweza kutafuta kutafasamu yale ambayo yameandikwa kwenye ukuta. Anasema maneno haya. Hebu naenda kusoma. Dawa za mapenzi, nguvu za kiume. Kufunga mke au mume. Edid.

Wanaosomea huduma ya kujua jinsi ambavyo madaktari hufanya kazi zao .Wako darasani pia waking'ang'ana ama wakikuwa nia kujua ambavyo wanaenda kuhudumia watu wakienda pale hospitalini.

Daktari mwenye miwani, anampa mtazamo wa macho, kwa mwemye amekuja kusaidiwa kwanajili ya kuponwa hospitalini, mtu anaelezea shida yake ambaye imempata, hivo ndio maana unaona wanaangaliana macho kwa macho.

Askari wenye mavazi yao ya kazi, wanafanya oparesheni ya kuona jinsi ambayo, serikali imeweza kugeiza matakwa yao na kubomoa nyumba za watu, hivi imefanyika wakati watu wamejenga mahali ambapo hapastahili kujengwa.

Mama na mtoto wake wameweza kuja mtoni ili wachota maji wamekuja na mitungi mitatu na pia mmoja ameweza kuinama ama kuchota maji kwenye kisima akimwagia maji haya katika mtungi mama pia anashindwa jinsi ambavyo ataibeba maji ya mitungi mitatu na wako wawili

Hizi ni dawa za kutibu ugonjwa wa tumbo, dawa hizi ni dawa ambayo inaitwa "Acidris", ambayo ni dawa iliyo ndani ni dawa hamsini, dawa hizi zinamezwa mara moja kwa siku pengine uweze kumeza mara tatu kwa siku.

Hapa inaweza kuashilia kuwa eneo hii ni eneo ilio na ukame ya hali ya juu. Kwa kuwa tunaweza kuona mti ikiwa na mmoja pekee, ambaye imesimama lakini iko na hali yake ya kukauka pia. Eneo hili ni eneo pia limeweza kukuwa na mawe mingi sana katika ardhi. Ardhi yenyewe iwezi kupandwa ata mmea moja.

Watu wamekuja kupanga laini wakiwa na makusudi ya kupata matibabu jinsi tunavyoona mtu huyu ameweza kudungwa sindano katika mkono wake wa kushoto hii matibabu haya yanaweza kusaidia mtu ili aweze kuepukana na magonjwa inayoweza kumkumba yeye mwenyewe

Mkono ya mtu inaweza kushika dawa. Na pia ana dawa hizi ni dawa ambazo zinatolewa iende kwa kisandani. Kumaanisha kuwa kuna mtu ambaye anataka kuhudumiwa. Hivyo kasi hili ni kasi ya maana kwa vile mtu anasuziliwa kwa ugonjwa yoyote ama anafanyiwa hivi ili ugonjwa likuwa na ipotee.

Muuguzi anatumia mashini, ya kuhudumia wagonjwa , anajaribu jinsi ya kujua namba ya mashini hii inayotumika, mashini hizi ni mashini ambayo imeweza kusaidia sana kwa vile inaharakisha ama inawezesha kazi iwe rahisi kidogo.

Muuguzi anafanya huduma za kumpa chanjo mtu ambaye anakuja kupatia chanjo yake. Tunaona kuwa watu hawa wawili wamevaa barakoa. Hii inaashiria kuwa kuoata chanjo ni ya maana kabisa kwa mwili. Mtu huweza kuepukana na magonjwa tofauti.

Wauguzi wawili ambaye wamevaa barakoa wakona wanafanya operesheni ya kumwokoa mtoto ambaye, amelazwa kwenye kitanda. Hii inafanyika ili kuhakikisha kuwa mtoto huyu amepata haki yake ya kupona ndo maana tunamwona madaktari hawa wanafanya kile wawezalo kuokoa maisha yake.

Daktari wawili ambao wamevaa mavazi ya mahuduma ya hosptalini, wanafanya oparesheni ya kutumia watoto wachanga, ambayo labda amezaliwa akiwa na itilafu mahali. Hivyo kazi yao ama nia yao ni kuhakikisha kuwa, watoto hawa wamepata nafuu na wamepata kurejea mwili yao wa kawaida.

Dawa inaeza kuletwa upande hili kuonyesha kuwa hizi ni dawa za kutibu ugonjwa fulani ambaye ni dawa zinazo kupatikana kwa haraka dawa zikiwa mtu dawa zikieza kupewa mtu mtu mwenyewe aliye na maumivu anaweza kupona ama kupata matibabu kwa haraka tujikinge na madawa ili kuepukana magonjwa mengine

Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa na maumivu makali. Jinsi tunavyoona ni kuwa kuna bandeji ambayo imefunikwa kwa mkono na pia kwa kichwa chake. Mgonjwa huyu amelala akiwa na maumivu sana anateseka kwa vile aliweza kuumia kichwani chake na pia akaweza kuumia kwa mkono wake. Daktari wanaweza kusaidia ili apate matibabu mazuri.

Watu wengi wamekuja kushuudia mporomoko wa ardhi. Tunaona kuwa maji yameweza kupita eneo hili na kutoka asara kubwa sana . Labda pia tunaweza Kuona watu wakuja kutafuta suluhu ya kuweza kuokoa , Ili isiwe kufanyika Tena namna hili.

Watu wamekusanyika mahali pamoja wakiwa wamevaa mavazi yanayofanana. Kila mmoja ameweza kushika vitu, ameweza kushika kitu kwa mkono yake ikiwa ina ishara zake. Watu hawa ni watu wa huduma wanakuja kuhudumia watu hospitalini ama kwenda mahali ambapo kuna watu wanaoumia kwa mambo tofauti.

Eneo hili ni eneo la kutupa takataka ama kusanya takataka mahali pamoja. Watu hawa wameweza kuja kukusanya takataka ili waweze kuhifadhi mazingira yao. Wanafanya hili pia wakichoma ili waweze kupunguza, eneo hili ili liwe safi kama eneo zingine.

Mafuriko makubwa wameefa kufanyika eneoa la Ahero, ambayo tunaona nyumba hayo yamelowa maji hadi ikafika hospitali, maji yanaweza kuleta harara kwa vile tunaona wagonjwa walio hospitali hili hawaezi kutoka nje ama kutembea kwa vile maji yamejaa kila mahli.

Muuguzi ameweza kusaidia magojwa ambaye anaonekana kuwa mkono yake imeweza kuugua. Anatibu mkono yake Ili iweze kupona na arudi kwa afya yake ya Hali ya kawaida . Mambo haya ni mambo mazuri ambayo tunaweza Kuona kuwa watu wanaweza kupona na kupata afya njema kama tulivyo ona.

Daktari wa meno anaye ako na shughuli ya kusaidia mgonjwa ambayo ako na shida ya meno. Naona kuwa yeye ameweza kumwambia kuona mdomo yak. Ili aweze kutibu meno ambayo huweza kuuguwa ama kuumia ili asipate tena uchungu anayo kama ya wa saai.

Daktari ya meno anafanya kazi yake ya kumsaidia mgonjwa ambaye anaugua kwa ajili ya anaugua upande yake ya meno mtu huyo amekuja kupata matibabu kwa vile ameweza kutumia sana akiwa na ugonjwa wake ambaye meno inamwuma sana daktari anafanya kazi yake vizuri.

Mvua kubwa ilinyesha na maji yakaanza kutapakaa kila mahali, hadi ikaweza kufunika manyumba za watu na kubeba vitu za watu kwa nyumba zao . Watu hao wanatafuta vitu ambavyo vilipotea kwa nyumba. Wanashanga kwani nini haya yalifanyika hadi ikawa hivi. Nyumba zenyewe zimeweza kuharibika mno sana, watu wanashangaa jinsi wanavyoenda kuishi tena.

Mdaktari wawili wanaweza kusika watoto ambao wamezaliwa, Mama pia wa watoto ameweza kukaa kando akiwaona ama kutazama watoto wake akiwa na furaha ya hali ya juu. Ameweza kufurahia kwa sababu ameweza kupata watoto wake kwa njia mzuria ama kwa jinsi alivyokua anataka.

Dawa hili ni dawa ya kuhifadhi ugonjwa ama kuzuia ugonjwa ambayo inajiita polio. Sana sana dawa hizi zinatumika kwa watoto wale wa miezi mitatu kwa kuchunga mtoto asipatikane na ungonjwa yoyote katika maisha yake bado angali mchanga.

Hii ni dawa ambayo inaweza kutimika kwa watoto, haswa watoto wanaozaliwa ili waweze kudungiwa ili wasiweze kupatikana na magonjwa yanayo wapata hali wakiwa wachanga. Dawa haya ni muhimu sana kwa vile inaweza kusaidia watu wengi haswa katika eneo hili.

Wauguzi wawili wameweza kumlaza mgonjwa kitandani, wakiwa wanashughulikia ili aweze kupona kwa hali tunaona mgonjwa ako nayo, mgonjwa huyu ameekewa vitu mingi mdomoni na pia kwa mkono, akiwa na nia ya kumsaidia ama kumwokoa maisha yake, mgonjwa uyu ako na maumivu sana mwilini mwake.

Mtoto kijana anasimama akiwa anatazama ujenzi wa nyumba haya yameweza kuporomoka, akiwa na mshtuko wa hali ya juu, ivo anashangaa jinsi nyumba haya ilivyoweza kufanyika hadi ikabomoka namna hii.

Mhudumu wa bodaboda anamsalimia mtu anayefanya kazi ya kuuza dawa za kienyeji. Tunaona kua muuzaji huyu anafanya kazi ya uuzaji akiwatembezea dawa watu wanaotaka.

Mama ako na mtoto wake akiwa ameshikilia kwa mkono, pia daktari ameweza kufanya kazi ya kumtibu mtoto kwa ajili ya kuhakikisah kuwa mtoto hawezi kupata ugonjwa yeyote kwa vile tunajua mwili wa mtoto ni mdogo sana hivo unaweza kupatikana na ugonjwa yeyote.

Hii ni dawa ya watoto ambayo inaweza kukinga ugonjwa ya measles kwa mwili ya mtoto. Dawa hizi ni dawa ya kumeza mara moja kwa siku, inaokoa sana kwa vile mtoto hawezi kupatikana na ugonjwa yeyote na bado angali mchanga.

Mzee amesimama kwa mlango cha chumba cha kujisaidia ameweza kusimama anangonjea watu walio ndani yake watoke ili aweze kupata nafasi yake ya kuingia. Amesimama kwa maumivu kumaanisha kuwa mtu huyu ni mtu mgonjwa sana.

Kibuyu hiki ni kibuyu ya dawa ya nyumbani, dawa haya ni dawa ya kutibu magonjwa tofauti, ni ya rangi samawati ambavyo unaweza kuifadhili kwa kibuyu kisafi sana ili watu waweze kuinunua ama kuipenda kwa vile dawa safi inatibu magonjwa mengi.

Maji ama mafuriko yameweza kutapakaa katika kila eneo ya jiji hili. Tunaona maji yameweza kutapakaa kila mahali ikiwa imeleta hasara kubwa sana. Hasara yenyewe tumeona ni yameweza kuharibu mimea ya watu na pia kuangusha miti ama kuaribu pia manyumba ya watu katika eneo hili.

Mwanamke mmoja anaweza kusimama katika eneo iliyokuwa na miti, ambayo eneo hili ni eneo iliyo na ukame wa hali ya juu. Anashangaa jinsi anavyoona wanyama wameeza kufa kwa ajili ya kutopata maji ama vyakula vya kula.

Watoto watatu waliweza kukaa wakiwa na alama ya mshtuko, wamekaa wakichota maji kwa kisima ambayo inapita kwa ardhi. Maji haya tunaona kama ni maji machafu, hivyo wanashangaa jinsi Mbona wanachota maji haya na maji haya haiwezi tumika kwa maisha ya binadamu kwa vile ni chafu sana.

Dawa iliyoandikwa. Dawa iliyoandikwa kwa jina la vitamini D ambayo inatibu ugonjwa wa cholera. Inaweza kusaidia watu wengi kwa vile madawa haya yana uwezo wa kutibu mtu ama kuzuia mtu yeyote asiwe na ugonjwa yeyote ya cholera.

Wauguzi wawili ambao wamevaa barakoa wanamwuhudumia wanasababisha wanagunduliwa mgonjwa aliyelazwa katika chumba cha kutibu walio wagonjwa haswa wale hali yao ya maisha inakaribia kudidimia sana mno. Wanafanya hivi kukinga ama kuzuia maisha ya watu.

Mafuriko katika eneo hili, limeeza kusambaa kila mahali, maji yameweza kufunika manyumba za watu, kisha kuharibu mimea na hata kuharibu majengo ya watu, watu wanang'ang'ania ambavyo vimeeza kufinikwa na maji ili aweze kuyapata ama kujiwekea nayo tena.

Dawa haya ni dawa ya kutumia kuwaokoa watoto wachanga haswa kuzuia mwili yao ikiwa mahali bado ndogo kutopatikane na ugonjwa yoyote. Madawa haya yanaweza kutibu mtu pia nakuzuia kuambukizwa na ugonjwa ambao unaeza kuleta madhara kwa maisha yake.